Magari ya aina mbalibali ambayo yamepakiwa katika sehemu hii, ambayo yanonekana ni sehemu ya kuuza magari. Magari haya ambayo bado hayajapewa usajili, yanonekana yanakiwa na rangi tofauti, rangi ya samawati, rangi nyeupe na rangi nyekundu.

Mimea mbalimbali ya shambani ikiwemo avacado ,machungwa, maembe na mimea mengine imeekwa katika kipanda hiki ili iweze kuuzwa. Mimea hii ambayo ni muhimu katika miili ya binadamu huweza patikana katika sehemu ya matunda katika vipanda.

Mbinu mojawapo ya kusambaza na kupokea pesa katika nchi ya Kenya ni kutumia mpesa. Mpesa imeraisisha mwasiliyano, imeraisisha jinsi ya kusambaza pesa na uwasaidia watu kupote pale kupokea na kutuma pesa ili uendeleza uchumi, kununuwa, na hata kusambaza, hata kupokea, kutuma mbali mbali katika maisha ya wakenya.

Kwenye meza hii kuna mikono ambayo inaonekana kuhesabu pesa, pesa hizi ambazo ni noti na senti noti hizi ambazo ni za pesa ya mia mbili hamsini kisha tuna sarafu mbali mbali ambazo ziko kwenye meza zinaonyesha mtu ambaye ana hesabu pesa.

Moja wapo wa bima ambazo zimeenea na kupigiwa upato na watu wengi duniani, ni bima ambayo inaitwa affordable medical insurance . Bima hii hupeanwa kwa wagonjwa ambao wanaweza kupata matibabu ya dharura ambao kwa lugha ya kingereza ni Outpatient , wagonjwa ambao ni hali mahututi yaani inpatient ,na magonjwa , na wagonjwa ambao huja kwa kuuliza kwa kutaka mashauri ya daktari yaani consultant fees .

Hiki kina matunda ya aina mbalimbali ambayo yanasaidia mwili kwa njia mbalimbali, matunda haya ambayo ni machungwa, maembe, ndizi na kadhalika yanaweza kua ya manufaa katika mwili wa binadamu.

Soko ni mahali ambapo unaweza kupata vitu mbalimbali, unaweza kupata mazao ya shambani, unaweza kupata nguo za kuuza, unaweza kupata bidhaa mbalimbali kwa hivyo unapotembelea soko lolote una ujuzi wa kujua kwamba unaeza kupata bidhaa mbalimbali katika soko moja na linaweza kusaidia angalau usipoteze muda pale ambapo unakwenda.

Gari aina ya Nissan ya usajili KDC 889P ni mojawapo ya gari ambayo utaipata katika maegesho ili inaweza kuuzwa, gari hii ina gurudumu ambazo ni imara ina mambo mengi ambayo ni mazuri kule ndani, unapofungua gari hili utapata kwamba ni gari la kupendeza.

Moja wapo ya vyakula ambao humea ndani ya udongo ni viazi. Viazi huwa kwa sampuli mbalimbali, tuna viazi vya kawaida, tuna viazi vitamu, tuna nduma, na mambo mengi ambayo yanamea ndani ya udongo. Kwa hivyo, unapotumia vyakula hivi vinaongeza madini kwenye mwili wa binadamu.

Nyanya, machungwa, limau, viazi vitamu ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaweza kupatikana kwenye soko. Vyakula hivi anmbavyo ni vya shambani, vinawezakuwa ni vya madini mbalimbali. Na muuzaji mmoja anawezakuviuza kwa wakati mmoja. Na kuviuza kwa wateja mbalimbali.

Katika uwanja huu yamepakiwa magari ya aina tofauti tofauti magari mengi ambayo yanaonekana kuwa ya rangi nyeupe yamepakiwa katika sehemu mbali mbali na watu ambao wametoka kwenye magari hayo kisha wakisimama mkabala wa magari yao.

Bima ya Azimio Insurance Company huhakikisha kwamba gari lako hata likipata ajali linaweza huwa linarekebishwa ama unaweza kupewa fidia kwa gari ambalo umepoteza ili kuwa mmoja wa wale ambao hufaidiaka katika bima hii unaweza kujisajili kisha unalipa shilingi elfu moja kwa kila mwezi au shilingi elfu tano kwa mwaka.

Nyumba ya maonyesho ya ununuzi wa magari ,Hali maarufu ushuru ,ni mojawapo ya nyumba ambapo unaweza kuzuri ili unaweza kufanya uamuzi wa gari ambayo una ungetaka kununua .Kwenye nyumba hizi utapatana na gari tofauti tofauti na gari hizi uekezwa pale ili watu waje kununua.

Sarafu za Kenya. Sarafu hizi ambazo ni sarafu za shilingi ishirini na sarafu za shilingi kumi, zimeweza kuwekwa katika wingi wao. Sarafu hizi ambazo zinatumika katika kubadilishana ama katika biashara katika taifa ni moja wapo ya sarafu muhimu katika biashara.

Mazao ya shambani ni mojawapo ya vitu ambavo hutusaidia sana kama maisha ya binadamu mazao haya huenda yakawa nyanya, huenda yakawa ni ndizi, huenda yakawa ni mambo ambayo yana tusaidia ili kujenga miili yetu na manufaa yake tunaweza kuyaona kwa kila mara tunapoangalia viungo hivi.

Rangi za mazao ya shambani hupendeza , kuna rangi za manjano ,rangi nyekundu , rangi samawati kuna rangi za kijani na rangi hizi zote huwa zinakuwa na virutubishi mbalimbali na muhimu zake katika kuwasilisha lishe bora katika meza za bindamu.

Vikundi mbali mbali vimeruhusiwa na vimeitajika kuwa vinarudisha tax , ama vinarudisha ushuru katika serikali na ushuru huu, lazima uwe umerejeshwa katika mda ambao unahitajika. Kwa hivo, unapo kuwa uki lipa ushuru, basi ujumbe wako utakuja kwa mfano, Wakibi, self-help group, wamelipa ushuru, ama mbinu zao za kulipa ushuru zimeza kuorodheshwa.

Kampuni ya uuzaji maziwa almharifu mount Kenya milk depot ina shughuli mbalimbali na vituo mbalimbali ambavyo wanawezakuja wateja ili angalau wakaweza kupokea maziwa ya kampuni hii. Katika duka hizi unaweza kupata watu wengi ambao wangetaka kununua maziwa yao na wangetaka kufanya biashara nao.

Mbinu ya kutuma pesa na kupokea pesa kwa njia ya simu ni mojawapo ya mbinu zimerahisisha uchukuzi na hata kuweza kupokea pesa kwenye simu yako unaweza kulipia chote ambacho unahitji au pia unaweza kununua airtime ambayo inakuwezesha kuwasiliana na watu.

Nguo za reja reja almarufu nguo za mitumba huweza kurundikwa kwenye soko na ni jukumu la wateja pamoja na wauzaji kuzitatmini nguo hizi na kuangalia nguo ambazo inaweza kuwafaa kwa njia moja ama nyingine. Wateja hawa na wanunuzi huja na kuanza kuziangalia nguo hizi angalau wakapata ili ambayo watanunua na kuuza.

Hili ni duka la M-pesa. Duka hili ambalo linawahudumia watu wengi linaonekana kuwa na mteja ambaye amekuja ili angalau kutuma au kupokea pesa. Nje ya duka hili kuna pikipiki na baiskeli ambazo zimepakiwa kuonyesha kwamba wateja wengi huja kupitia kwa mbinu tofauti katika duka hili.

Ni wakati wa usiku na gari hili la usajili KDR 963V inaonekana kuwa limepakiwa kando ya mkahawa huu. Linaonekana kuwasili usiku na kwa hivyo ni gari la masafa marefu.

Noti ya shilingi elfu moja, noti ya shilingi mia tano pamoja na noti ya shilingi mia moja. Noti hizi ni noti za kisasa ambazo zinaonyesha, utamaduni wa Kenya, ambazo zinaonyesha umaarufu na malighafi ya taifa letu la Kenya.

Vifaa hivi vya kubeba bidhaa hutumiwa kwa ajili ya kubeba bidhaa mbalimbali na hutengenezwa kutoka kwa mikonge. Bidhaa hizi hutengenezwa kwa rangi mbalimbali, na rangi za kuvutia wale ambao wananunua ili ziweze kuwasaidia

Mazao ya shambani huenda yakawa kwenye rangi tofauti, rangi ya manjano, rangi ya kibichi, na rangi nyingine kuna karoti, kuna viazi, kuna hoho, na vitu vingi ambavyo hujenga mwili yetu. Vitu hivi, vinapojenga mwili, hutusaidia sana ili tuweze kuwa na afya bora na kuweza kupigana na magonjwa mengi ambayo yapo katika maisha ya binadamu.

Magari tofautitofauti yameweza kuparkiwa katika sehemu hii, kuna watu ambao wamekaa chini na wengine ambao wamekalia magari, watu hawa wanaonekana kuwa katika mazungumzo mbalimbali, kuna wengine ambao wanaonekana kusimama mbali na gari ambalo limeparkiwa katika sehemu hii.

Kampuni ya Kenya Orient imerahisisha mbinu ya kupokea bima. Bila kuenda katika ofisi, unaweza kupokea bima yako kwa njia ya Insurance rahisi kupitia kwa mtandao wa simu. Kile ambacho unafaa kufanya ni kuingia katika mtandao wao kisha uweze kuingia katika kupata bima kwa njia ya urahisi.

Hili ni aina ya land cruiser prado yeye usajili KDK rangi nyeusi ni mojawapo ya gari zuri ambalo linaweza kupatikana katika barabara za nchi yetu ya Kenya. Gari hili ambalo linaweza kusafiri katika mwendo wa kasi sana ni gari ambalo ni muhimu na linaweza kununuliwa kutoka kwa kampuni mbali mbali.

Uuzaji wa lepasi za aina tofauti tofauti unafanyika katika soko mbalimbali. Lepasi hizi ambazo ni za aina tofauti na mara nyingi ambazo ni za kisasa zinaweza kurundikwa katika soko hili zikingoja wateja waje ili waweze kununua.

Kibanda hiki cha uuzaji wa mimea ya shambani inasheheni mimea ambayo ina virutubishi vya hali ya juu. Mimea kwa mfano, viazi, vitunguu, nyanya, dania, hoho ni mojawapo ya vitu ambavyo ni vya muhimu katika miili ya binadamu.

Je, unamatamaio ya kuwa na gari? Unajua kwamba gari ni bei ghali katika maisha ya wengi wa wakenya. Lakini imerahisishwa kwa kuchukua mikopo kutokana na bima mbalimbali ambazo zipo katika taifa letu la Kenya. Unaweza kuchukua mikopo kununua gari, Unaweza kuchukua mikopo kundeleza gari hilo, Unaweza kuchukua mikopo kuhakikisha kwamba gari lako liko katika hali shwari barabarani.

Duka la magari yanaonekana magari ambayo yameegeshwa kwa upande tofauti magari ambayo ni ya rangi tofauti magari ambayo ni ya aina tofauti kuna magari ya rangi nyeupe rangi nyekundu rangi nyeusi na kadhalika.

Simu iliyo mkononi inaonyesha huduma za shirika la Mpesa. Kwenye huduma hii unaweza kupokea kutuma pesa, kuchukua mkopo kisha kutuma pesa kupitia lipa na Mpesa na kufanya shughuli nyingine ukitumia simu yako ya mkononi.

Mjowapo ya vitu ambavyo bima za kupeana fedha husaidia ni katika ununuzi wa gari. Gari ni mambo ambayo ni muhimu katika maisha ya binadamu wa siku hizi kwa hivyo unahitaji kutembelea kituo chochote cha kupeana bima ili waweze kukupa mkopo ili ukaweza kujinyakulia gari na mambo kama hayo.

Maboga niya aina mbalimbali, maboga yanaweza kuonekana kwa nje na hata kwa sura ya rangi tofautitofauti lakini mazuri ni kwamba maboga yana manufaa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Bima ya afya almaarufu AAR ni mojawapo ya bima ambayo huleta shughuli zake karibu. Bima hii, ambayo inaonyesha dawa na jinsi ambavyo unaweza kuwazuru madaktari unaweza kuwa ya manufaa. Iwapo unahitaji bima hii, unaweza piga nambari ya simu ambayo iko pale ama uwafuate katika mtandao wao wa kijamii.

Kuna aina mbalimbali za mikusanyiko ya gari kuna nyekundu , kuna gari manjano , kuna gari nyeupe na gari hizi zote zinahitaji watu ili waeze kufadhili gari hizi maanake gari hizi zinagharimu fedha nyingi, kwa hivo lazima tuwe na watu ambao hutusaidia kupata pesa hizi ili tuweze kugharimu fedha za gari hizi.

Simu imeshikwa mkononi na mteja huyu angalau anabofya kutumia mpesa. Kwenye simu hii, inaonekana vidude ambavyo vina maandishi tofauti kwa mfano send money , kwa mfano lipa na mpesa, kwa mfano loans and savings .

Gari hili la rangi ya manjano liko katika chumba cha maonyesho, unapozuru chumba hiki utaona gari hili likiwa limeoneshwa kwa njia maridadi, na nyumba hii ni nyumba ambayo inaonyesha uwazi na huonyesha gari hili kwa njia ya kipekee.

Kampuni ya Jubilee ina bima ambayo inaitwa Jubilee Health Insurance . Bima hii ni bima salama inayowekwa ili kupata fedha pindi tu mwanamke anapojifungua. Bima hii huwasaidia katika kulipia malipo ya kujifungua hospitalini .

Kibanda hiki ambacho kina lepasi za aina mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, ni kibanda ambacho kinaweza kumfaidi yule ambaye ni mhudumu hapa, nepasi hizi ambazo zimeekwa mapambo mbali mbali za kuvutia watu ili wakaweza kununua.

Ndizi, ni mojawapo ya matunda ambayo tunayo katika maisha ya binadamu. Ndizi zina umuhimu nyingi na ni aina nyingi, ambazo zinachukua rangi ya manjano, rangi ya kupendeza unapozitazama. Ni ndizi ambazo hujenga miili ya binadamu kokote ambapo walipo. Na mara nyingi, hupendwa na watu wengi hasa watu wa asili ya Afrika.

Noti za kizamani, noti za kizamani ambazo almaarufu zilikuwa na picha ya mwanzilishi baba wa taifa ambaye alikua anaitwa Jomo Kenyatta noti hizi zimesemekana kuwa ni noti ambazo zilisaria kwenye mifukoni na zura zake zikazalia kwenye kumbukumbu za watu.

Magari ya rangi tofautitofauti yamepakiwa katika chumba cha uuzaji wa magari. Magari haya bado ayajapokea usajili. Magari ya rangi ya samawati, magari ya rangi nyeusi, magari ya rangi nyeupe. Yote yakiwa yamepakiwa yakingoja wateja ili waje wakaweza kununua.

Duka hili ni Duka la mapambo. Katika Duka hili, unaweza kupata aina nyingi za mapambo. Kuna shanga za shingoni, kuna bango za mikononi na bango za aina za rangi mbali mbali. Anaonekana kuwa anathamini Sana utamaduni wa nchi ya Kenya.

Duka la Mpesa ambalo linatuma na kupokea pesa linaweza kusaidia wateja wengi ambao huzuru katika eneo hili. Duka hili ambalo lina rangi ambayo ni ya kupendeza kisha limeandikwa jina mpesa husaidia wateja wanaokuja kupata pesa na ata kutuma pesa.

Muhudumu huyu ambaye anaonekana kuuza shanga za utamaduni mbalimbali amesimama kwenye mlango wa chumba hiki ili kuwakaribisha wateja ambao angalau watakuja na kufanya biashara pamoja naye. Shanga hizi ambazo ni za rangi tofauti zimeanikizwa kwa ubora wao ilikufanya biashara.

Magari tofauti tofauti kutoka kampuni tofauti tofauti yamepakiwa sehemu hii ili angalau yakaweza kupokea wateja ili yakaweza kununuliwa. Magari haya ambayo ni ya rangi tofauti kama kwa mfano rangi nyeupe, rangi nyeusi, rangi ya kijivu mojawapo ya magari ambayo yamewekwa hapa ili yakaweza kuangaliwa.

Kwenye mkono wa mtu huyu anaonekana kushika noti za shilingi elfu moja. Noti hizi ambazo zinaonekana kuwa nyingi, zinaonekana kuwa ni noti ambazo zinafaa kufungwa pamoja manake ana kitu cha kufunga noti hizi. Mtu huyu ambaye amevaa nguo nyekundu anaoneka kuwa ana hela nyingi.

Watu hawa wawili, wa kiume na wa kike, wanaonekana kuwa katika shughuli ya kusoma bidhaa stakabadhi muhimu za magari ambayo yako nyuma yao. Mtu ambaye amevaa suti nyeusi pamoja na shati jeupe anaonekana kuwa ndiye anayeelekezwa kuhusu jinsi ya kutumia stakabadhi hii.

Kampuni ya uuzaji magari ya aina ya Hyundai, ina magari aina tofauti tofauti, katika vyumba vyao vya kuuza magari. Gari hizi ambazo zipo katika utafauti wa rangi na utafauti wa jinsi ambavyo zimetengenezwa, Zinawezakuwa mojawapo ya vitu ambavyo huvutia watu katika kuja kuangalia.

Tunaelewa umuhimu wa kuwazuia na kuwathamini wale ambao unawapenda. Ili kuonyesha unawapenda, inakuhitaji uweze kununua bima ya kuweza kuwashughulikia wanapopata ajali. Iwapo Una kusudi hili, unafaa kubofya kinyota nane, mbili, nane hash Ili kununua bima hii.

Bima za maisha ni jambo ambalo usaidia wakati ambako maisha yanaweza kuchukua mkondo tufauti. Kwa mfano, tuna bima ambayo kwa lugha ya kingereza inaitwa bima ya maisha mazima, bima ya nusu maisha, bima ya vikundi, na bima mbali mbali ambazo husaidia kuendeleza na kuimarisha maisha ya binadamu.

Kwenye kibanda hiki ni cha nguo za rejareja almarufu mitumba, nguo hizi ambazo mingi huonekana kama ni soksi za kuvaliwa miguuni. Moja wapo ya mbinu ya kujinufaisha ni soksi ambazo zinaonekana kwa rangi tofauti tofauti zimewekwa hapa ili ziweze kuuzwa.

Kampuni mbalimbali zimeekeza katika utengenezaji wa gari , kampuni hizi hutengeneza gari za aina tofauti na gari za rangi tofauti , watu wengi hupenda hasa rangi gari za rangi nyeupe gari za rangi nyekundu na hata gari za rangi nyeusi. Gari hizi huwekwa katika vyumba ili watu wakaeza kuja kuzuru ili wakaona ubora wa gari hizi.

Kwenye kibanda hiki ambacho kina mimea ya shabani, kina mimea kwa mfano viazi , mimea ya mahidi, karoti kuna ndizi kuna nyanya kuna matunda limau na mambo mengi yaliyomo.

Mikono ya watu wawili. Mmoja ambaye ameshika kifunguo cha gari. Mwingine ambaye amenyosha mkono ili angalau aweze kupokea kifunguo hicho cha gari. Kwenye meza kuna kalamu na gari ndogo ambayo inatumika katika kuonyesha yale mambo ambayo yanapatikana kwenye gari kubwa.

Miaya ya kampuni mbalimbali yakiwa nje ya Carlo Gas ambayo unaweza kupiga simu sufuri Saba mbili sufuri tano tano tano sufuri sufuri nne Ili ukaweza kujua jinsi ya kujinyakulia gari lako na jinsi ya kulipia gari lako.

Shirika la Mpesa lina ofisi zake maalum unapozuru katika ofisi hizi utapata, huduma mbalimbali. Kuna wateja watatu ambao wamesimama kwenye counter na wateja hawa wanatarajia kuwa na huduma kutokana na wale wasimamizi wa shirika la Mpesa.

Magari ya aina tofauti, magari ya rangi tofauti yameweza kuanikizwa hapa kwa ajili aina kununuliwa. Magari haya ambayo bado hayajapokea usajili kutoka kwa serikali ya Kenya, yamewekwa hapa ili angalau wateja wakaweza kuzuru ili wakaweza kuyanunua.

Kwenye duka hili panaonekana kuwa na vitu kadha wa kadha. Duka hili ambalo ni duka la M-pesa lina chupa za maji na kwenye nje ya jumba hii anaonekana kupakia gari au aina ya pikipiki ambayo imefungwa kule chini.

Chumba cha uuzaji nyama almaarufu buchari ambapo pana nyama mbali mbali ambazo zimetundikwa kwenye ukuta kisha nyingi ambazo zimewekwa kwenye sehemu ya kuangalia. Nyama hizi ambazo ni za wanyama mbali mbali zimeweza kuwekwa hapa kwa ajili ya kuuza.

Magari haya ambayo yamepakiwa katika sehemu hii, magari ambacho yamekuja kununuliwa magari haya ambayo ya kampuni tofauti na rangi tofauti yameweza kupakiwa na watu ambao wanahudhuria hafla mbalimbali katika sehemu hii. Magari haya ambayo ya rangi ya nyeupe, ya rangi nyeusi, rangi ya kahawia yameweza kupakiwa.

Gari hili la ina ya Nissan ambao Lina usajili KCN 709. Nissan ni mojawapo ya magari ambayo yapo barabarani. Gari hili ambalo limechukua rangi yan kijivu inaonekana kuwa gari dhabiti na gari ambalo ina magurudumu sawa hili ni linawezakuwa gari la masafa marefu.

Eneo la kupakia magari ya kuuzwa linaweza kuwa na watu na wateja wengi ambao wanakuja kuzuru eneo hili. Katika Prestige Santo kuna magari mengi ambayo yamepakiwa na watu wengi ambao wamekuja kuyatazama.

Katika duka hili la kijumla ambapo panauzwa vitu wa hali na bei ya chini. Vitu ambavyo vya kijumla inaweza kusaidiwa na kutuma na kupokea pesa kwa njia ya Mpesa. Inaonyesha huduma hii ya Mpesa inaweza kunawiri na kufanya biashara ya kijumla ikaweza kuendelea.

Gari ya usajili KDH tisa tisa sufuri ja ni gari ambayo imewekwa kwenye barabara angalau kuwavutia watu japo wanaweza kuinunua ama japo wanaweza kuona jinsi ambavyo wataweza kufanya uchukuzi pamoja na gari hiyo.

Kampuni ya imana ina bima ya waendeshaji wa pikipiki na wale ambao ni wenye pikipiki hizo. bima hiyo ambayo husaidia hao watu ambao wanaendesha, inaweza kuwa inalipiwa kwa mwezi mmoja shilingi elfu moja na mia tano au pia unaweza kulipa kwa miezi kumi na miwili, shilingi elfu nne na mia tano.

Soko ambalo limeanikiza bidhaa mbalimbali. Wanaonekana wateja ambao wanaaingia na kutoka kwenye soko hili. Bidhaa ambazo zinaweza kuonekana ni viazi, kuna mahindi, kuna karoti, kuna nyanya, kuna ndizi ambazo zimeiva, na bidhaa nyingi ambazo ziko hapo.

Shirika la National Transport and Safely Authority ni moja wapo ya shirika ambalo llinaakikisha kwamba magari ambayo yanasafiri hasa magari ya uma Yako sawa na salama.na unaweza kulipia Ili kuweza kupata huduma hii kupitia mtandao na Kisha uka pokea cheti chako.

Njia ya kisasa ya kuhifadi maziwa na hata kuyapima, almarufu Milk ATM imewezesha ununuzi na hata uchunguzi wa maziwa huwa jambo la muhimu unapozuru duka hii almarufu ATM, unaweza kupata maziwa ya kiwango ambacho unahitaji, maziwa haya y kiwa katika kiwangwo sawa, na ikiwa maziwa ambayo yameifadhiwa vizuri.

Gari hili ambalo linaonekana kupakiwa na kisha mlango wake wa mbele kufunguka limeegezwa kisha kukatundikwa kifunguo cha gari juu ya mlango wa gari hili gari hili ambalo ni la aina ya rangi nyeupe limetundikwa hapa kuonyesha kwamba limepakiwa ama kuegeshwa.

Kwenye uwanja huu ,pamepakiwa magari ya aina mbalimbali magari haya ambayo yana usajili wa aina mbalimbali ni magari tofauti kutoka kampuni tofauti ,yanaonekana kuwa ya rangi tofauti kuna magari ya rangi nyeusi kuna magari ya rangi ya samawati kuna magari ya rangi nyeupe ,gari hizi zote zinaonekana kuwa nzuri.

Watu hawa wawili wakiwa wanatathmini gari hili ambalo huwenda likawa linauzwa. Mtu mmoja akiwa amevaa nguo nyeusi na mwingine akiwa amevaa shati jeupe. Wanaonekana kuwa na mawasiliano kuhusu ubora na jinzi ambavyo gari hili linafanya kazi.

Kifaa hiki hupima mbio za gari zinapoendeshwa. Kifaa hiki ambacho kimeandikwa katika lugha ya kiingereza kilometer per hour huashiria mbio ambazo gari huenda ikiwa kwenye barabarani. Kifaa hiki husaidia dereva kujua mbio ambazo anaendesha gari akiwa kwenye barabara.

Kulipa ushuru ni jambo la muhimu la kila mkenya ambaye anapokea mshahara ama ambaye ana biashara yoyote. Kulipa ushuru inawezakufanyika kwenye benki inaweza kufanyika kwenye kwa kulipa mahalia ambapo ushuru hulipwa na husaidia serikali katika mambo mengi ili kurahisisha shughuli zao.

Kampuni ya Letshego insurance inatupa bima moja ambayo ni murwa, bima ya home insurance .Bima hii ambayo ni zaidi ya bima ya nyumbani huweza kuwezesha watu kupokea hela baada ya mikasa ambayo huja kuathiri nyumba na hata makazi ya binadamu.

Wakenya wawili wakiwa wanafukizana funguo za gari. Mmoja akiwa amenyoosha mkono ili akaweza kupokea, na mwingine akiwa ameshikilia funguo za gari. Kwa hivo, katika picha hiyo, unaona mtu ambaye amevaa nguo nyeusi akiwa na ari ya kupeana funguo.

Bima ya afya huwenda ikachukuliwa kwa kuzuia, huenda ikachukuliwa kwa kiwango cha maisha fulani labda ajali, labda vifo ili kuhakikisha tunapopatana na majanga haya huenda maisha yasiwe maisha ya kutatiza zaidi haswa kwa wale ambao wanaobaki.

Kwenye chumba hiki ambacho ni cha uuzaji wa magari. Inaonekana gari moja la rangi nyeupe ambalo ni gari safi, gari murua ambayo inaweza kutumika katika njia ya barabarani. Kule nyuma mabango ya lugha ya kingereza ambayo yanaonyesha kwamba unapotoka na gari, lazima uendeshe kwa mwendo wa pole pole.

Noti hizi mbili ambazo zimeshikwa mkono ni noti za elfu moja na noti ya hamsini ambazo noti mpya nchini Kenya. Noti hizi ambazo zinafurahisha kutokana na picha za malikafya ambayo yanazingira nchi yetu ya Kenya zinapea ubato na kupigia mfano mali na zirimali ambali zinapatika nchini Kenya.

Kwenye soko hili Kuna watu wengi ambao wanafanya uchukuzi. Watu ambao wanauza bidhaa za shambani wanaonekana kwa wingi wengi wakibeba miavuli. Ila tu pia kuna maji ambayo yanatatiza shughuli ya uchukuzi katika eneo hili.

Kampuni ya Mayfair ina bima ya insurance ambayo ni ya maisha, kampuni hii katika moja wapo ya bango lake lasema kwamba maisha huenda yakawa hayajulikani kesho yake na maisha haya yanapokuwa magumu basi unawezapata bima iweze kukusaidia.

Anziano Insurance Agency ni mojawapo ya bima ambazo huwasaidia watu, wanapopatana na majanga ya moto, wizi, mambo mengi ambayo, hukumba watu katika maisha yao, na unaweza kuwapata kwa nambari 0700222219.

Duka la kampuni ya GSP Milk ambalo huuza bidhaa za maziwa, na bidhaa nyingine zinaweza kuwa na mabango, zinaweza kuwa na vitu ambazo zinaweza kukaribisha wateja .Anaonekana mteja ambaye ameingia katika duka hili ili angalau kununuwa bidhaa moja wapo kutoka kwa duka hii ya GSP.

Pesa hizi ambazo zimeshikwa mkononi ni pesa za elfu moja noti mpya ya Kenya noti hii ambayo ina sura mpya na inaa mambo mengi ambayo tunaeza kufurahia ni mojawapo ya vitu ambavyo tunajivunia katika noti hii unaeza kuona maligafi mbalimbali ya taifa la Kenya.

Duka hili la kijumla lina sehemu ya kupewa na kupokea pesa almaarufu M-pesa. M-pesa hii ambayo mara nyingi huwa na rangi ya kijani na kisha huandikwa jina M-pesa imerahisisha jinsi ya kutumia na kupokea pesa na hata kuboresha biashara katika duka za kijumla.

Magari haya ya sampuli tofauti tofauti ,ya rangi tofauti tofauti, ya usajili tofauti tofauti huwekezwa mahali kama hapa ,ili yakaweza kuwavutia wale ambao ni wawekezaji au wale ambao wangependa kununua magari haya Kwa shughuli tofauti tofauti.

Gari hilo lenye usajili wa KCM 709k, ni gari ambalo lina umahiri katika safari. Gari hili ambalo ni la rangi nyeupe, na magurudumu yake linaonekana kuwa sawa, inaweza kutembea kwa mwendo wa kasi, na kufika mahali pengi.

Machungwa, ndizi, viazi, watu ni mojawapo ya shughuli ambazo hupatikana kwenye soko hili. Utawapata wateja mbalimbali wakiwa wamepiga foleni katika shughuli mbalimbali kwenye soko, na wauzaji watakuwa wanawashughulikia kwa njia ambayo inafaa.

Duka la Kieni Dairy Products ni mojawapo ya duka ambazo huuza vitu ambavyo vinatokana na maziwa ya ng'ombe vitu hivi ambavyo huenda vikawa ni maziwa yenyewe au husababishwa kutengenezwa na maziwa huenda vikapatikana katika duka hili.

Gari hili kubwa linatumika kusafirisha magari mengine madogo ili yakaweze kufika sehemu za uuzaji. Magari haya ambayo ni ya rangi tofauti yameingizwa katika gari hili kwa ajili ya usafiri. Magari ya rangi nyeupe , ingine ambayo ni meusi , mengine ambayo ni ya rangi ya kijani yameweza kuwa yanafirishwa hadi mahali ambapo yanauziwa.

Duka la Anatah shop, likiwa lina mpesa na zaidi duka nyingine ambao huuza soda, huuza mitungi ya gasi na mambo mengi. Kuna mteja ambaye yuko pale ambaye anajaribu kufanya biashara na wale ambao wako kwenye duka.

Duka la utengenezaji nywele almaarufu salon au beuty salon , pamoja na shirika ama pamoja na duka ambalo ni la kuuza vitu vya rejareja na vitu vya nyumbani likiwa lina wateja mle ndani likiwa limeanikiza watu wengi wakija katika vyumba hivi.

Noti za shilingi elfu moja ambazo zimeekezwa chini. Katika noti hizi, unaweza kuona mambo mengi ambayo yapo kwenye uso wa noti hii. Utaona shilingi elfu moja ambayo imeandikwa. Utaona chumba cha KICC ambacho kimeandikwa na utaona usajili wa noti hizi moja kwa moja.

Gari hili la aina ya Nissan yenye usajili KDK saba tisa tano Zaa ni mojawapo ya magari ambayo yana rangi nyeupe kisha gurudumu yao inaonekana kuwa sawa na kisha vioo vyake vinaonekana kuwa dhabhiti.

Matunda mbalimbali yanaumuhimu katika miili ya binadamu matunda kama vile paipai matunda kama vile ndizi, machungwa, nyanya, vitunguu na vingine vingi vina sehemu yake katika kujenga mwili wa binadamu, na katika kuhakikisha kwamba mwili, una virutubishi ambavyo vinafaa ili kujenga.

Ni muuzaji wa lepasi. Muuzaji huyu huyu ambaye ameziorodhesha lepasi zake katika kibanda chake cha kuunda lepasi anaonekana kuwa ni mtu ambaye ana ujuzi wa kuunda lepasi hizi kwa ajili ya kuuzia wale ambao huja katika duka hili.

Gari la usajili KDK. Ambalo ni la rangi nyeusi. Ni mojawapo ya magari mazuri ambayo yameinuka. Gari hii la aina ya Prado, ni gari ambalo inaweza kuenda kwa kasi na mwendo wa kasi. Kisha ni gari ambalo unapoingia ndani utajihsi vizuri.

Mmojawapo ya vitu ambavyo vimeweza kuinua biashara nyingi ni kuwepo kwa Huduma ya mpesa kwenye biashara nyingi. Huduma hii imewezesha wateja kununua bidhaa na kuzilipia kutokana na kutoa pesa kutoka kwenye mpesa. Kwa hivo unapokuwa na biashara ni vizuri ukawaza kuwa na mpesa karibu ili unaeza kubobesha biashara yako.

Kifaa hiki cha kielktroniki ambacho kinatumika kuhesabu pesa kinaweza kuhesabu pesa kwa haraka, pesa ambazo zinaonekana ni pesa za noti za kizamani ambazo zilikua noti ambazo zilifurahia ambazo zilikua na ndovu na picha ya Mzee ya hayati Mzee Jomo Kenyatta na mabo mengi.

Mojawapo ya bima ambayo husaidia biashara ni bima ambayo huwezesha biashara baada ya mikasa ama changamoto zinapokuja katika mazingira ya kazi. Bima hizi huwezesha biashara hizi kunawiri tena, na hata kuchukua sura mpya baada ya mafuriko.

Gari hili aina ya Nissan lenye usajiri KCN saba sufuli tisa S ni mojawapo ya magari ambayo yamepakiwa katika sehemu hili gari hili ambalo lenye rangi nyeupe limesimamishwa na magurudumu yake yanaonekana kuwa sawa.

Kampuni ya uuzaji maziwa almarufu Mt. Kenya Milk Depot. Ina duka mbalimbali nchini, na kwenye duka hizi, utapata mapambo ambayo ya mechorwa kwa njia nzuri, mapambo ambayo yanaonyesha jua, mapambo ambalo yanaonyesha chupa mbalimbali ambazo zina bidhaa za maziwa ambazo zimehidinishwa.

Moja wapo ya ndoto za watu ni kuwa na gari , lakini je unajua kwamba gari hii inaweza kupata ajali , gari hii inaweza kuwa na mambo mengi kuna bima ambayo ni muhimu unapokua na gari na moja wapo ya bima hii ni bima ambayo huitwa private insurance agency na hii hupeanwa na shirika kwa mfano Anziano Insurance Agency na huwa na bidhaa mbalimbali katika bima hiyo unaweza kuwa na bidhaa ya mwezi moja bidhaa ya mwaka moja na mambo kama hayo.

Kampuni ya Y-Cover pamoja na kambuni ya Imana inaweza kupeana bima ambayo inaweza kufanya wenye magari wakaweza upokea uduma zao baada ya miaka mingi, ama baada ya muwezi mmoja. Latika tufuti yao tuweza kupata magari ambayo, yameweza kuwanikizwa pale na maelezo jinzi ambabo unaweza kulipa bima hiyo kwa ajili ya manufaa ya baadaye.

Mojawapo ya bima ya gari ambayo unawezakupewa ni bima kutoka kampuni ya Y-Cover. Bima hii inaitaji wewe kama muhudumu wa teksi, wewe kama unayesaidia mwenye gari. Kwakikisha kwamba anapata mapato, unaruhusiwa kushiriki katika bima hii kwa kulipa shilingi elfu saba miatano sabini na nne kila mwaka, ili kuweza kufaidi kutokana na bima hii.

Nyanya ,vitunguu, mahindi ,vianzi vitamu, mamboga ni baadhi ya vitu ambazo uuzwa kwenye soko, kina mama hawa, wametoa vyombo hivi kwenya mashamba na wamevileta kwenye soko hili angalau wakaweza kupokea wateja ambao watawafaidi.

Bango hili linaonyesha iwapo unahitaji cheti cha kuonyesha bima yako, Unaweza kubovya *352# kisha uweze kusajili gari lako kisha uweze kuona jinsi ambavyo unaweza kupokea cheti chako.

Noti hili la shilingi elfu moja inaonyesha mambo mengi ambayo yanaonekana katika noti hii, moja ni jumba la Kicc, pili ni sura ya mzee aliyestaafu rais wa Kenya wa kwanza rais Jomo Kenyatta, kisha malighafi mengine ambayo yanaonekana katika noti hii.

Duka hili ambalo linaonekana kuuza bidhaa nyingi za shambani limehinikiza watu wengi ambao wamekuja katika kufanya shughuli ya biashara. Lakini kule nyuma kuna maji ambayo yamerundika chini ambayo yanatatiza biashara ambayo inafanyika katika sehemu hii.

Moja wapo ya usafiri abao ni wa hali ya juu ni wa kutumia gari aina ya Ford. Gari hili ni gari ambalo linaweza kusafiri kwa masafa mareifu, gari ambalo linaweza kubeba minzigo mingi, gari ambalo linakuwezesha wewe kama mkulima ama mchukuzi. Kuhakikisha kwamba shugulizako ni salama.

Katika chumba hiki panaonekana kuwa na magari tofauti tofauti magari haya ambayo yamechukua miundo tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti yamewekwa katika sehemu hii ili wateja wajapo wanapata urahisi wa kutazama na hata kuyaangalia magari haya ili wakaweza kuyanunua.

Watu wawili, ambao wanasalimiana katika mkono mmoja ambaye amevaa suti, mwigine ambaye amevaa shati. Yule ambaye amevaa suti, ameonekana kumukabithi ufunguo wa gari huyu mwigine ambaye amevaa shati, ufunguo huo, ambao labda ni wagari mpya ambao imenunuliwa mojawapo ya mbinu ya kuwa na gari.

Kwenye benki ya Oriental commercial kuna bango ambalo linaonyesha tarehe sita mwezi wa nane ambalo linaonyesha jinsi sarafu za kenya na za nchi mbali mbali zinaweza kubadilishwa unapoangalia kuna sarafu ya amerikani sarafu ya euro na sarafu mbalimbali ambazo zinaweza kubadilishwa kwa njia ya kielektroniki.

Shirika la wanabandari wa Kenya almarufu Kenya Ports Authority hueza kupokea fedha na hueza kupeana risiti kutokana na pesa ambazo wamepokea. Shirika hili ambalo linapokea pesa kutoka kwa kampuni mbali mbali kwa mfano African Cotton Industries inaweza kupeana risiti kutokana na huduma ambayo inapeana.

Shirika la kopokopo hukakikisha kwamba kila mteja anaelewa biashara yake, ili kujisajili katika shirika hili la kopokopo unahitaji jina na unahitaji kifaa ambacho kinaweza kukuingiza kule ndani, iwapo umesahau nambari yako ya nywila basi unaweza kuingia na ukaweza kupewa.

Magari tofauti tofauti. Huchukua nambari za usagili tofauti tufauti. Nambari hizi za usagili husaidia kuyatambua magari na wenye magari kwa mfano. Gari la usagili kaa da, ja, tatu, mbili, nane, ga, linamwenyewe na gari hili linaweza kutambulika na vile vitu ambavyo inavyo.

Libasi hizi zimeundwa kutokana na utamaduni na tajriba ya hali ya juu. Jamii nyingi huwekeza katika teknolojia hii, ili angalau kujipatia mapato ya kila siku na hasa ili wakaweza kujiendeleza kimaisha.

Watu hawa ambao wanaangalia simu kisha wanatabasamu huenda wanafurahia mambo ambayo ama huduma ambazo zinapatikana kwenye simu hii, watu hawa ambao wanaonekana kuwa katika sehemu ya uuzaji na ununuzi wa magari wanafurahia jinsi ambavyo simu inawahudumia.

Gari hili la aina ya Nissan ambalo limepewa usajili. Gari Ambalo ni la rangi nyeupe, gurudumu mbazo ni za rangi nyeusi limeonekana kupakiwa na ishara kwamba, gari hili limeweza kununuliwa na tayari linaonekana kuwa linatoka kuenda kufanya usafiri.

Magurudumu yaliyorudikwa pamoja haswa katika chumba cha kuuza magurudumu ni mojawapo ya vitu ambavyo husaidia sana wateja kuja kuangalia ubora wa magurudumu na jinsi ambavyo wanaweza kununua magurudumu haya ili yakaweza kuwasaidia katika shughuli ya barabara.

Magari tofautitofauti yamewezakuwekwa kwenye foleni kwa ajili ya kuwapendeza watu wanaozuru angalau kutazama na angalau kununua magari haya kwa uchukuzi wa biashara kwa usafiri.

Kampuni ya Sunny Forex Bureau ni mojawapo ya kampuni ambazo huwa na maeneo mengi na bidhaa nyingi kule ndani. Unaeza kuzuru kampuni hii na utapata Huduma ya mpesa, utapata Huduma ya Western Union, utapata Huduma ya money gram na utapata Huduma nyingine nyingi.

Bango hili linaonyesha ubadilishanaji wa pesa za Kenya pamoja na pesa za nchi za ng'ambo, kwa mfano Euro, kwa mfano pesa ya nchi ya Marekani, pesa ya Canada, pesa ya Denmark na mataifa mengine. Pesa hizi ambazo zinaweza kubadilishwa kwa hali tofauti tofauti hufaidi watu ambao hufanya biashara.

Mimea ya shambani ambayo imewekwa katika eneo hili ni mojawapo ya mimea ambayo huuzwa na ambayo ina virutubishi vya kupigana na magonjwa mengi. Mimea hii kwa mfano dania, kwa mfano kabeji ni mojawapo ya vituo ambavyo vinaweza kuonekana .

Watu hawa ambao ni wengi na wamejaa katika sehemu hii, kila mmoja akiwa anaonekana kufanya shughuli yake wamekuja hapa angalau wakaweze kufanya shughuli ya uchukuzi ama kununua na kuuza bidhaa mbali mbali. Watu hawa wametokea sehemu mbali mbali wamekuja hapa ili angalau wakaweze kufanya uchukuzi.

Magari haya yameekwa hapa ili yaweze kuuzwa. Magari ambayo ni ya kampuni tofauti tofauti na magari ya aina tofauti tofauti ya matumizi tofauti tofauti, yameweza kupakiwa hapa angalau yaweze kutazamwa ili yakaweze kununuliwa. Magari haya ambayo bado hayajapata usajili yapo katika rangi tofauti.

Kampuni au shirika la Meifare insurance ni mojawapo ya shirika ambalo hupeana bima kamilifu ambazo zinaweza kusaidia watu wengi. Ili kupata habari zaidi kuhusu kampuni hii unaweza kutembelea tovuti la k.meifareinsurance. africa ili uweze kupata habari zaidi kuhusu bima ya Meifare insurance.

Soko hili ambalo limejaa watu kuna shughuli haina haina ambazo zinaendelea. Shughuli za uuzaji wa nyanya, shughuli za uuzaji wa ndizi na shughuli nyingi ambazo ziko hapa. Kwenye mbali wanaonenakana watu ambao wanamiafuli ya kuuza na watu wengi ambao wamekuja kununua.

Yustina milk ni duka la kuuza maziwa na kwenye duka hili utapata picha ambazo zitakuvutia, picha ambazo zitakuonyesha umuhimu wa kuwafuga ng'ombe wa maziwa, na jinsi maziwa haya yanawezesha kuimarisha maisha ya binadamu.

Kwenye chumba hiki pana magari ambayo yameegeshwa kwa ajili ya kuonyeshwa na hata kununuliwa, magari haya ambayo ni ya rangi tofauti na ya kampuni tofauti yanaonekana kupakiwa kisha yanahitaji wateja waje angalau wakaweza kununua, magari haya ambayo ni ya rangi nyeupe, nyeusi pamoja na rangi ya kijivu yanaonekana.

Noti hizi ni noti mpya za Kenya, noti hizi ambazo zinajivunia malighafi ya vitu ambavyo tunavyo kama sura ya nje tu ya noti hizi, ni noti ambazo zilihidhinishwa kutumika nchini Kenya na zimepiga hatua katika kusambaa na hata kuenea katika taifa hili.

Kwenye suko hili, pana mimea tofautitofauti ya matunda. Matunda ambayo yanachukua rangi tofauti, rangi nyekundu, rangi ya kijani, rangi ya manjano, na kisha rangi ya zambarau, yamewekwa katika sehemu mbalimbali ili yakaweza kupata wateja wakununua.

Uuzaji wa kabeji ni moja ya uuzaji ambao unaweza kuleta manufaa na hasara kwa pamoja. Mojawapo ya hasara ambayo uuzaji huu unaleta ni uchafuzi wa mazingira yaani unapozuru soko nyingi mahali ambapo kabeji huuzwa utagundua kwamba, yale mabaki ya kabeji yanaweza kusababisha kuzorota kwa mazingira yasipothibitiwa vizuri.

Kwenye soko hili panaonekana bidhaa za kutoka shambani kwa mfano nyanya matunda kwa mfano ndizi zilizoiva na zile ambazo bado hazijaiva zinaonekana kuwa katika vibanda hivi na watu wengi wametmbelea sehemu hii ili kuinunua na kufanya biashara.

Gari haya ambayo yanaonekana ni magari ya masafa marefu ya kampuni ya Mercedes-Benz yana rangi tofauti na miundo tofauti. Magari haya ambayo ni meusi, mengine ambayo ni meupe, yanaonekana kuwa shwari hatika huduma za barabarani.

Hela ya shilingi elfu moja ambayo imeshiikiliwa mkononi ama mtu huyu, hela hii ambayo ni noti mpya ya Kenya, linaonyesha jinsi taifa la Kenya linaweza kuwa na malighafi mengi, noti hii ambayo hufuraisha sana kutazama ni mojawapo wa noti ambayo inatumika nchini Kenya.

Noti ya kizamani ya Taifa la Kenya ikiwa kule mbele inayo picha ya mzee hayati Mzee Jomo Kenyatta na nyuma ikiwa ni picha ya majengo ya bunge na ,machengo angine ambayo yako karibu, noti hii ilikuwa ni noti ambayo iliheshimika sana.

Noti za kizamani alimaarufu noti zilizotumika katika enzi zile kabla ya noti mpya kuja ni mojawapo ya noti ambazo zilikua na sura nzuri, zikawa na mchoro wa rais mstaafu, Rais Jomo Kenyatta. Noti hizi zilisemekana kuwa ziliishi ndani ya mifuko ya watu kwa zaidi ya siku nyingi kuliko noti za kisasa.

Kwenye meza pana pesa, ambazo ni za aina tufouti tufouti. Pesa hizi ambazo ni manoti ya hivi juzi, yana manoti ya elfu moja, manoti ya mia tano, manoti ya mia mbili, ambayo yamewekwa ama kurudikana kwa pamoja.

Bango linaloonyesha jinsi wendeshaji wa boda-boda wanaweza kupata bima zao popote ambapo walipo. Iwaapo wewe ni mwendashaji boda-boda wa tatu, unaweza kulipa shilingi elfu 3. Iwaapo ni ule ambao unahitaji bima ambayo imejiwekeza unaweza kulipa shilingi elfu 6. Kwa hivo unaweza kufanya shughuli zako nyingi.

Ukulima wa vitunguu, Vitunguu hivi ambavyo vinapakiwa kwenye gari hili kubwa ni vingi, na mama ambaye amesimama na mhudumu mwingine ambaye anapakia vitunguu hivi kwa wingi, vinaonekana kuwa ni vitunguu ambavyo vinasafirishwa kwa mbali ili vikaweza kuuzwa.

Iwapo una biashara na labda haujui jinsi ya kuendeleza biashara hiyo. Unawezakupata maelezo kutokana na vyombo vyakimtanda kwa mfano, Kuna shirika la kopokopol, yani katika lugha nyingine wanasema Simple Tools for Your Business. Katika shirika hili, wanawezakukuelekeza jinsi ya kuinua biashara yako.

Viatu vilivyopangwa kwa njia tofauti tofauti tofauti na rangi tofauti, viatu hivi vimepangwa hapa ili viweze kupata wanunuzi ambao watanunua kisha waelekee navyo nyumbani, viatu hivi ambavyo vitasaidia watu katika shuguli za kila siku.

Kampuni ya shirika la housing insurance ,ni mojawapo ya kampuni ambazo hupeana bima katika mambo ya ujenzi. Kampuni hii ambayo inaweza kupatikana kwenye nambari 1234567890 au kwenye mtandao wao wa ww.housinginsurance.com, inaweza kusaidia katika sehemu hiyo.

Biashara ya vitenge hasa vitenge vya asili ya kiafrika ni biashara ambayo ni nzuri biashara ambayo imenonga biashara ambayo imepiga hatua katika soko nyingi nchini kenya. Unapozuru soko hizi utapata kwamba kuna aina tofauti ya vitenge ambavyo vimeanikizwa ili viweze kupata wateja ili viweze kuleta faida.

Bima ya afya ni jambo la muhimu katika kila familia, mtoto, mama na baba. Ni vizuri familia iwe na bima ambayo itawasaidia wakati wa changamoto, ama wakati ambapo mapato ya familia yako chini, na zaidi bima hii husaidia pale ambapo hatuwezi mundu ghalama ya matibabu ambayo ni ya juu.

Gari La Mazda, ni mojawapo wa gari ambalo, imeenea na umaarufu wake umeenea sana. Gari hili ni gari ambalo, ina uwezo wa kuenda kwa kasi sana. Na rangi yake, inaweza kupatikana katika rangi nyingi. Kuna zile za rangi nyeusi, rangi nyeupe na kadhalika.

Duka la viatu la darling . Duka hili ni moja wapo wa duka ambalo huvutia watenja wengi, kwa minajili ya kuja kuangalia, kununua na hata kufanya utafiti wa viatu ambao wangependa kuwanunulia wapendwa wao ama viatu ambao wangependa kuvinunua wao wenyewe kwa anjili ya shughuli za kila siku.

Ili kusherehekea utamaduni na jinsi ambavyo tamaduni zetu zimeedelea, janibu balibali zimeibua mbinu tofauti ya kusherehekea na kupata fedha kutokana na mbinu hizi. Mojawapo ya mbinu hizi ni kuunda wanyama kutokana na madini ama kutokana na mawe kuunda vitu ambavyo vinapendeza kutokana na vile vitu ambavyo ni mali asili ambayo tunayo katika taifa letu.

Gari hizi za rangi tofauti tofauti ,zimepakiwa hapa ili angalau wateja wanapokuja wanapata urahisi wa kuziangalia na kuzitazama. Gari hizi ambazo ni za rangi nyeusi, rangi nyekundu na rangi nyeupe kisha rangi ya kijivu, zote zimepangiliwa mahali hapa ili kusaidia wateja wanapokuja.

Samaki hawa ambao wamewekwa kwenye kibanda kwa ajili ya kuuzwa, ni moja ya mbinu ya kujinufaisha. Samaki hao ambao wana virutubishi vingi ambavo vinaweza kusaidia mwili wamehifadhiwa sehemu hii ili wakaweza kuuziwa watu.

Gari za rangi tofautitofauti zikiwa zimepakiwa na watu wakiwa kwenye ngunzo mbalimbali wengine wakiwa wanatembea hapa na pale wengine wakiwa wamezamia katika mangumzo yao. Magari haya ambayo ni ya sampuli mbalimbali na rangi mbalimbali yanaonekana kuegeshwa katika pande tofauti kuashiria kwamba kila moja ametoka katika pande yake tofauti.

Gari la kupendeza, lenye magurudumu makubwa na lenye sehemu ya kuketi kwa dereva ambao ni pana. Gari hili ambalo halina vioo vingi, inaonekana kuwa ni gari nzuri na gari ambalo linapendeza watu kutazama.

Chumba hiki ni chumba cha kuuza magari. Magari tofauti tofauti yamepakiwa katika sehemu hii ili yakaweza kutazamwa na wateja ambao watazuru chumba hiki. Magari haya ambayo yapo katika rangi tofauti, rangi nyeupe na rangi nyekundu yamewekwa hapa ili yaweza kutazamwa na wateja ambao huja.

Usafirishaji wa gari kutoka sehemu moja hadi nyingine ni jambo la muhimu. Mahali ambapo gari hutengenezwa , na mahali ambapo gari huuzwa huhitajika kwamba kuna mbinu ya kusafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine, na usafiri huu huhitaji magari makubwa ambayo yanaweza kubeba magari haya mengine ili yakaweza kufika mahali ambapo yanahitajika kwa shughuli ya biashara.

Gari mbalimbali zimepakiwa hapa zikiwa za rangi mbalimbali na zikiwa za kampuni mbalimbali gari hii ambayo inaonekana aina ya Mercedes ambayo ni ya rangi ya kahawia inaonekana kupakiwa kisha kuna magari ya rangi nyeusi ambayo yamepakiwa katika sehemu ile nyingine.

Magari tofauti tofauti kwenye duka za magari unaweza kuyapata kpitia kwa maelezo ya wale ambao wanauza gari hizo unapozuru maduka haya utaelezwa jinsi utakavyopokea magari haya kwa mkopo au hata kwa kulipia.

Mikono ya watu wawili mkono mmoja inaonekana kuchukua kifungo cha gari na mkono mwingine inaonekana ikipokea kifunguohichi cha gari na amevaa suti nyeusi na mwingine akiwa amevaa hiyo hiyo suti nyeusi na shati nyeupe wakiwa katika mawasiliano.

Usingoje hadi ukachelewa ili ukachukua pima ya maisha. Kampuni ya Madison General Insurance inaweza kukupea pima ya maisha kwa kiwango ambacho unaweza kukilipa na kiwango ambacho kinahakikisha kwamba unapopata ajali ama unapopata majanga haya unaweza kupewa pima hii kwa njia nzuri.

Kampuni mbalimbali zimeekeza katika uuzaji wa gari, gari nyingi hupendwa kwa rangi tofauti, kuna rangi za nyekundu, kuna rangi za nyeupe, kuna rangi nyeusi na kadhalika wateja wanapozuru mahali hapa watapenda gari kutokana na rangi na vile vitu ambavyo gari hiyo inayo.

Shirikala kutuma na kupokea pesa almaarufu pesapal limeanza kupokea na kukubali matumizi ya mpesa na kadi zinazotumika kulipa malipo ya biashara zao kwenye mitandao yao wamekubali kwanza kutumia malipo ya kila na mpesa na malipo mengine.

Simu hii ambayo imepovya kidude cha Safaricom inaweza kuwa na mambo mengi kwenye shirika la Safaricom kutuma, kupokea na hata kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinaweza kupatikana katika huduma ya Safaricom kwenye simu ya mtu.

Huyu ambaye amevaa suti ya rangi nyeusi na shati ya rangi nyeupe. Anaonekana kufurahishwa na gari hili ambalo lina rangi nyeusi. Katika mtazao wake, anazidi kutazama ndani ya gari hili ili kuona jinsi gari hili limetengezwa na jinsi ambavo gari hili linaweza kumfurahisha.

Watu mbalimbali wako kwenye shughuli mbalimbali katika chumba hiki ambacho ni chumba cha kutazama na kununua magari. Magari ambayo yamepakiwa katika ya rangi tofauti tofauti na kampuni tofauti tofauti, yameonekana kuwa hapa ili yakaweza kutazamwa na hata kununuliwa. Magari ambao tunaona ya rangi nyekundu, nyeupe, rangi ya machungwa, ni mojawapo ya magari ambayo yamepakiwa katika sehemu hii.

Kutuma na kupokea pesa kwa njia ya mpesa au kwa njia ya simu imerahisisha utumaji na upokeaji wa pesa bila shaka Imefanya biashara kuinuka imefanya kwamba watu hawapotezi pesa kwa haraka. Kwa hivyo ni njia moja ambayo imepiga hatua sana katika maisha ya binadamu.

Magari haya ambayo yamesafirishwa na gari kubwa ndipo yanawasili katika duka la uuzaji wa magari, magari haya ambayo ni ya rangi tofauti ambayo ni ya makampuni tofautitofauti yamewasilishwa hapa ili angalau yakaweza kununuliwa na wateja ambao watazuru eneo hili.

Pakiti zilizopakiwa hapa ni pakiti za nguo almaarufu nguo za mitumba. Nguo hizi ambazo husafirishwa kutoka nchi za ngambo, hufikishwa nchini Kenya ili zikaweza kuuzwa kwa njia ya rejareja. Mara nyingi nguo hizi husaidia watu kwa ajili ya kusitiri uchi wao.

Bima kutoka kampuni ya Jubilee Health Insurance ni mojapo ya bima ambazo ni bora katika nchi ya Kenya. Bima hii, ambayo umechora mwanamuke ambaye yupo mjamzito ufaidi watu wengi zaidi hasa wale waingia hospitali na kutoka, mamawa kujifungua na wale ambao wanazika wapendwa wao.

Kuna mbinu tofauti ya kupokea na kutuma pesa, hasa pesa za kimtandao. Moja wapo ya mbinu hii, ni mbinu ambayo tunaita Pesapal, ambayo huweka pesa kati ya nchi na nchi mbalimbali, na watu huweza kupokea pesa hizo kwa njia ya haraka na kwa njia rahisi.

Njia ambayo imefanya biashara nyingi kunawili na kuenea ni njia moja ya kuwa Mpesa katika biashara, unapokuwa na Mpesa katika biashara unawaalika wateja wengi kuja wafanye biashara kwa njia ya aina mbili, watafanya biashara nawe kwa njia ya Mpesa, watafanya biashara nawe kwa njia ya kufanya biashara ile ambayo unamiliki.

Kwenye duka hili ya kijumla, ana duka pia la Mpesa. Mpesa ni moja wapo ya njia za kutuma na kupokea pesa hili ukaweze kununua vitu katika duka. Mbele ya duka hili Kuna baiskeli, ambayo imepakiwa ya mteja ambaye amekuja kununua.

Kampuni ya Mercedes ambayo huwa na magari ya Mercedes huweza kuwa moja wapo ya magari ambayo hupendelewa sana na watu wengi. Kampuni hii hutoa magari yenye rangi tofauti tofauti ikiwemo rangi nyeupe, rangi nyeusi, rangi ya kijivu na rangi nyingine.

Duka ambalo huuza bidhaa za ukulima hasa bidhaa za mifugo, almarufu vifaa vya ngombe, vifaa vya kuku na unapozuru duka hili, utapata maziwa yaliyopakiwa vizuri, maziwa yaliyoifadhiwa vizuri, utapata mayai pale. Utapata mkate pale na mambo kama hayo.

Noti hizi ni za kizamani za shilingi mia moja. Noti hizi kwa juu zilikuwa na uso wa aliyekuwa raisi wa kwanza wa jamhuri wa Kenya, raisi Jomo Kenyatta pamoja na mambo mengi ambao yalikuwa katika nyuma ya noti hizi.

Magari haya ambayo ni ya aina tofauti na rangi tofauti, yameekwa katika chumba hiki ili yakaweza kuuzwa. Magari haya ambayo yako katika rangi nyeusi, rangi samawati na rangi nyekundu, yameekwa hapa ili angalau wateja wajapo waweze kuangalia na kununua.

Noti za kisasa ni noti ambazo zimeleta sura mpya kwenye ulingo wa pesa. Noti hizi zinaweza kuonyesha maligafi ambayo tunayo kama taifa, inawezakuonyesha umahiri ambao tunao kama taifa, na vitu ambavyo tunabobea kama taifa. Kwa hivo ni tafauti sana na noti za kizamani, ambazo zilikua na sura ya viongozi wa taifa.

Gari hili kutoka kampuni ya Mercedes, ambalo limeandikuwa Rawa Auto, ni mojawapo ya magari ambayo yanapatikana katika sehemu hii kwa ajili ya kuuzwa. Gari hili ambalo ni La rangi nyeusi ambalo lina gurudumu kubwa, ni gari ambalo linaonekana kuwa gari zuri katika masafa marefu.